Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na anachunguza sikio la mgonjwa, aliyevaa koti jeusi na shati jekundu lenye michoro. Uchunguzi huu wa sikio ni sehemu ya huduma za kawaida za afya, ukilenga kugundua matatizo ya usikilivu au maambukizi ya sikio.

Jengo limekumbwa na moto mkubwa unaoenea kwa kasi, likiwa linateketezwa na miale mikali na moshi mzito. Moto unaonekana kuwa nje ya udhibiti, ukiathiri sehemu nyingi za jengo kwa wakati mmoja.

Mgonjwa aliyevaa kifaa cha kusaidia kutembea, anasaidiwa na wahudumu wa afya waliovaa makoti meupe. Wapo kwenye kituo cha Premier Rehabilitation Center. Hii inaonyesha juhudi za kumrejesha mgonjwa katika hali bora, kupitia mazoezi na waangalizi wa kitaalamu.

Watu wawili wameketi kitandani ndani ya chumba chenye vitu vya nyumbani kama televisheni, nguo zilizoning'inizwa ukutani na daftari mikononi mwa mmoja wao. Moja amevaa koti la buluu na kilemba mwingine gauni ya mistari.

Mtu aliyevalia suti anamimina kimiminika cha buluu, kwenye mashine mdogo iliyo unganishwa na bomba la buluu na jingine la rangi ya chungwa. Watu wengine wamesimama karibu wakifuatilia kana kwamba ni maonyesho au jaribio la kisayansi.

Daktari amevaa koti jeupe na shati la waridi anachunguza mkono wa mgonjwa aliyeketi kitandani, mgonjwa amevaa nguo nyeupe na skafu krimu pembeni kuna mizani na faili kuonyesha uchunguzi wa hospitali.

Watoto wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume wanaonekana wakinawa mikono yao kwenye beseni nyekundu ya kunawia. Beseni hilo limewekwa kwenye stendi ya chuma. Mandhari yanaonekana kuwa nje ya jengo labda shuleni au kituo cha afya. Kwani jengo lina dirisha lenye nundo na kuna tangazo ukutani.

Wauguzi wawili, mmoja akiwa amemshika mtoto mchanga kitandani na mwingine akiongea na mwanamke mja mzito. Mazingira yanaonekana kuwa wadi ya hospitali na kuna vifaa mbalimbali za matibabu, vitanda vya wagonjwa, na televisheni kwenye ukuta. Wauguzi wamevalia sare zao za blue na barakoa.

Eneo la makazi ambalo limeadhirika vibaya na moto. Kuna majengo kadhaa yaliyo chomeka na vifusi vimetabakaa chini. Umati mkubwa wa watu umekusanyika kuangalia wengine wakiwa na huzuni au kushangazwa.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo barakoa, miwani na glovu. Anatumia mashine inayotoa moshi mingi, labda wa kuua wadudu au kuua mbu. Kazi hii inafanyika nje karibu na njia au barabara chini ya mti.

Mtu aliyevalia mavazi ya kinga ya manjano, glovu za buluu na barakao anaonekana akinyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Ana mgongoni pampu ya kunyunyuzia kemikali na mimea imepangwa kwa safu. Huku ikiwa imefunikwa kwa karatasi maalum za plastiki.

Watu wawili wameketi mezani kwenye mazingira yanayoashiria ushauri wa kiafya au huduma ya jamii. Mmoja ana kofia nyeusi na topu yenye muundo wa rangi, huku wengine akiwa kwenye sare rasmi ya afya yenye shati nyekundu.

Mtaalamu wa afya anafanya uchunguzi wa macho. Amevalia koti jeupe na glovu. Anafanya kazi kwa umakini. Mandharini kuna matangazo ya elimu ya afya yanayoonyesha hali mbalimbali za macho.

Mhudumu wa afya aliye valia miwani na koti jeupe, ana mchanja mwingine aliyevaa mguu wenye muundo wa rangi nyekundu. Wamekaa katika eneo la huduma za afya, likionyesha zoezi la chanjo au matibabu.

Katika mazingira ya nje, mkono wa mtu unawekewa alama ya wino usiofutika kwenye kidole na mtu mwingine. Wino huu ni sehemu ya utaratibu wa uchaguzi, unaotumika kuzuia mtu kupiga kura zaidi ya mara moja.

Mtu mmoja amesimama kwenye mazingira kame, yenye udongo mkavu na miti isiyo na majani, akivaa nguo ndefu nyeusi. Taswira inaonyesha hali ya ukame au athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ikiangazia ustahimilivu wa binadamu, katika mazingira magumu.

Watu wanatembea kwenye utao uliojaa maji ya mafuriko. Huku mmoja akiwa anasukuma rukwama na wengine wakipita kwa tabu karibu na magari kama gari la wagonjwa lenye taa za dharura. Hali inaonyesha usumbufu mkubwa wa maisha ya kila siku, kutokana na mafuriko, ni changamoto za usafiri na usalama wa kiafya.

Kundi la nzige wanarukaruka juu ya mandhari yenye miti wakiwa wamejaa angani kiasi cha kufunika jua. Mandhari hili inaonyesha tukio la asili lenye adhari kubwa kwa kilimo, mazingira na maisha ya jamii.

Paketi ya dawa ya iboprufen inaonyesha dawa maarufu ya kupunguza maumivu, kuvimba na homa. Hii ni sehemu ya huduma za msingi za afya zinazopatikana kwa urahisi ikisaidia watu kukabidhi matatizo madogo ya kiafya na kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa ufanisi.

Watu wawili wamevaa sare nyeupe, glavu na barakoa wakiwa karibu na gari chepu lenye nembo ya the Water Project . Wanaonekana kushiriki mradi wa kutoa maji safi kwa jamii kwa mujibu wa maandishi ya gari.

Mikono ya mtu aliyevaa glovu za buluu anashika sindano iliyojazwa dawa ya chupa yenye mandishi MMR vaccine mandishi ya chupa yanaonyesha kuwa ni chanjo ya dosi.

Wataalamu wa afya wanamsaidia mgonjwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Wamevalia mavazi ya kinga kama glavu, barakoa na mavazi ya upasuaji wakitekeleza huduma ya tiba ya meno. Mazingira ni safi na yenye vifaa vya kisasa.

Watu wamekusanyika kwenye kikao cha nje, wakikaa kwa mduara wakisikiliza kwa makini, huku mmoja akiwa amesimama akizungumza. Wanavaa barakoa, ishara ya tahadhari, dhidi ya magonjwa kama vile COVID-19.

Jengo limeanguka na mabati yametapakaa huku watu wachache wakiwa karibu wakichukua picha au video. Mmoja wao amevaa koti la usalama lenye maandishi dakua. Mandhari ya mjini inaonyesha kuwa hili ni janga la miundo mbinu labda likihusisha msaada wa dharura au uchunguzi wa kiusalama.

Mtalamu wa meno amevaa glavu za bluu. Anatumia vifaa kitibabu kusafisha au kutengeneza jino. Mgonjwa amelala na mdomo wazi, akipokea huduma kwa njia ya kitaalamu. Mandhari hii inaangazia umuhimu wa afya ya kina na utunzaji wa meno katika maisha ya kila siku.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe anafanya uchunguzi au tiba ya mwili kwa mgonjwa aliyevalia sweta ya muundo wa Almasi, suruali nyeusi na barakoa. Mgonjwa amelala kwenye meza ya uchunguzi, mguu mmoja ukiwa umekunjwa, huku mwingine ukinyooshwa.

Ajali mbaya ya barabarani imetokea, ambapo lori la mafuta limepinduka na kuungua moto. Watu waliokusanyika wanajaribu kuzima moto kwa kutumia bomba la maji, huku baadhi wakichukua picha. Magari mengine yameharibika vibaya. Tukio hili linaonyesha hatari kubwa ya usafirishaji wa mafuta barabarani.

Mhudumu wa afya aliuliza maswali ya kazi za rangi ya buluu ana mhudumia mtoto aliyevalishwa nguo na kofia nyeupe akiwa amelala juu ya meza ya kijana ya uchunguzi. Mwanamke mwingine, aliyevalia gauni la maua, anasimama karibu. Huenda ni mzazi au mlezi wa mtoto.

Mtu anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya kijani. Watu wengi wamesimama nyuma wakisubiri huduma. Hii inaonyesha juhudi za afya ya jamii katika kuhakikisha kila mtu anapata chanjo.

Askari wazima moto wawili wakiwa na mavazi ya kinga ya manjano, wanadhibiti moto mkali unaoteketeza nyasi kavu. Mmoja anatumia kifaa maalum kuthibiti moto huku mwingine akifuatilia kwa karibu.

Chanjo ya MMR ikiwa tayari kutumika, pamoja na sindano pamba ya kusafishia ngozi. Hii ni hatua muhimu katika kampeni za kinga za afya za umma zinazolenga kuzuia magonjwa yanayo sababisha madhara kwa watoto na jamii kwa ujumla.

Watu wanatembea kwenye maji ya mafuriko wakiwa na mavazi ya kujikinga dhidi ya baridi na mvua. Koti jeusi, kofia nyekundu na hoodie ya rangi nyekundu yenye tabasamu inaangazia hisia mseto.

Mtu mmoja anamwosha mikono mtoto aliyevalia barakoa ya kijani kwenye kituo cha kununuia kilicho na kontena jeusi, lililoandikwa UNICEF na ROTO. Kituo hiki kiko nje, ikionyesha jitihada za afya ya jamii mashinani.

Mtu fulani aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeupe pia anaonekana akidungwa sindano na mwenzake nyuma yake ppakiwa na watu wengi ambao wamepiga foleni kama wamekaa chini, pia wao wakingoja kudungwa chanjo ile.

Kinga bora dhidi ya magonjwa matatu hatari ya utotoni. Surua, Matende na Rubella . Uwepo wa sindano karibu na chupa ya chanjo unaonyesha hatua inayofuata ya utunzaji wa afya. Kutoa kinga kwa mtoto, kijana au mtu mzima.

Mkono moja umevalia glavu za plastiki ambazo ziko na rangi ya kijani. Mkono huu umeshikilia chanjo ambayo ni kinga dhidi ya magonjwa matatu ya utotoni. Mkono huu pia umeshikilia sindano.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare za kijani anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda chenye shuka yenye nembo ya St. Johnes . Katika nyuma, kuna mashine za usimamizi wa hali ya mgonjwa pamoja na dawati na viti kuashiria mazingira ya hospitali yenye vifaa kamili.

Kundi kubwa la nzige limevamia mmea wa mahindi wakiwa wamejaa kwenye majani na kochi . Hii ni ishara ya athari hatari ya uvamizi wa nzige. Uharibifu mkubwa wa mazao unaotishia usalama wa chakula na maisha ya wakulima.

Katika mazingira ya tiba ya mwili, mtu anatumia mashine ya kukunja mikono akiwa ameketi. Huku mwingine akisaidia kwa karibu nyuma ya kifaa. Muundo wa mashine unaonyesha mikono imewekwa kwa uangalifu juu ya vikingo vyenye povu kwa ajili ya usalama na ufanisi wa zoezi.

Daktari wa meno akiwa kazini akimfanyia mgonjwa wake madhibabu ya meno. Vifaa vya kitaalamu labu koti jeupe na kiti cha mgonjwa inaonyesha mazingira salama kliniki ya meno Hii ni taswira muhimu inaosisitiza huduma za afya ya kiina na taaluma ya kitabibu.

Mtaalam anaonekana akimuhudumia mtoto. Mtaalam huyu amevalia barakoa ya blue pamoja na shati ya nyeupe ambayo ina ya rangi ya blue pia. Wamekalia kiti cha blue .

Madaktari wakiwa kwenye chumba cha upasuaji, wamevalia mavazi ya upasuaji na wanafanya kazi kwa umakini juu ya mgonjwa aliyejifunika kwa kitambaa cha kijani. Vifaa vya matibabu na mashine ya usaidizi wa kupumua vinaonekana.

Mtoto, ameketi kwenye chumba cha afya, akielekea kwa mhudumu aliyevaalia koti jeupe. Mandhari ya hospitali yanaonyesha hali ya utulivu na huduma, taswira ya huduma ya afya kwa watoto na matumaini ya uponyaji.

Basi limeharibika vibaya baada ya kugongana la lori la mafuta na watu wengi wamekusanyika wakishuhudia tukio hilo. Mandhari inayoonyesha mabaki ya ajali, hali ya taharuki na umuhimu wa kuzingatia usalama barabarani.

Magari yanapita kwa tabu kwenye barabara yenye mafuriko. Baadhi yanaelea majini huku watu wakitembea kando wakiwa na miuvuli. Bajaji na gari la samawati lipo karibu. Mandhari yanaonyesha changamoto za mvua kubwa mijini.

Mpangilio wa vitu mbalimbali ardhini kama vile vikombe, chupa, majani mabichi na vyombo vyenye dutu tofauti ambavyo vinaonekana kuwa sehemu ya shughuli ya kitamaduni au ya matambiko. Mtu mmoja anaonekana ameketi sakafuni, sehemu ya miguu yake ikiwa imefunikwa kwa kitenge.

Mkulima amevaa mavazi meupe na kofia, akinyunyizia dawa kwenye shamba la mpunga kwa kutumia kifaa kilichounganishwa na tanki mgongoni. Mimea ya mpunga imepangwa kwa safu nadhifu, ikionyesha utunzaji wa mazingira na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Watoto watatu wamepanga laini wakitaka kuchota maji kutoka kwa debe kubwa la blue .Mwalimu wao amesimama kando yao, ili kuangalia mpangilio wao wa kuchota maji yale.

Watu waili wamesimama mbele ya jengo la bluu ambalo linaonekana kuwa choo cha kisasa kilichowekwa katika mtaa wa kipato cha chini. Maandishi ya choo yanaonyesha wazi lengo la huduma hii ya usafi. Mazingira yanayoizunguka yanaonyesha juhudi za kuboresha afya, na maisha ya jamii kwa kupitia huduma bora za maji taka.

Mtu ameketi ardhini na anaangazia vifaa vya kitamaduni vilivyopangwa juu ya mkeka kama vile mashaba, mawe madogo na kifurushi. Mazingira ya nje yanaonyesha mandhari ya kihistoria au shughuli ya kiutamaduni.

Wahudumu wa dharura wakiwa kazini katika kitengo cha ajali na dharura, ukimsaidia mgonjwa aliyeletwa kwa kitanda cha kusukumwa. Sare zao na vifaa vinaonyeha utayari na ueledi wa huduma ya haraka katika mazingira ya hospitali.

Mtu amevaa mavazi kamili ya kujikinga, akifanya kazi ya kusafisha kwa kutumia dawa kutoka kwa kifaa cha kunyunyizia kilichobebwa mgongoni. Mwingine yuko nyuma akifanya kazi kama hiyo, wakionyesha hatua madhubuti za usafi, na kinga dhidi ya mazingira hatarishi.

Mama ananawa mkono, amevalia barakoa ya rangi ya manjano. Kando yake kuna mtoto mdogo ambaye anaangalia kwa makini kile ambacho mama huyu anachokifanya. Nyuma yao kuna kiti cha rangi ya kijani na watoto wengine wawili wadogo mmoja akiwa ameshikiliwa na mama.

Afisa wa afya anampa mtu chanjo kwa sindano mkononi huku akitumia pamba kusafisha eneo la kuchoma. Wamevalia mavazi ya kitaalamu wakionyesha huduma ya kinga na umakini katika afya ya jamii.

Mgonjwa anahudumiwa kwa uangalifu na wataalamu waliovaa mavazi ya kujikinga. Barakoa, glovu na vikinga vya nywele. Vifaa vya kisasa vinavyoonekana huchangia mazingira safi na yenye usalama. Hili ni jukkwaa la afya ya kinywa lililojaa ufanisi, staha na kujali ustawi wa jamii.

Watu wanne wamevalia barakoa huku wawili wakiwa wameketi chini kungojea huduma. Mtaalamu wa afya amemshikilia mwanamke mmoja huku akimdunga sindano. Mtaalamu huyu amevalia nguo nyeupe.

Mhudumu wa afya amevalia sari nyeupe anamhudumia mama aliye na mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi jeupe mama amaketi karibu na dirisha akivalia blauzi ya machugwa.

Watu wawili wameva barakoa na wanabeba mitungi ya oksigeni kutoka kwenye gari la mzigo wakiwa karibu na jengo. Mandhari inaonyesha jitihada za kusambaza oksigeni kwa ajili ya huduma za afya, ikisisitiza umuhimu wa usalama na msaada wa matibabu.

Wagonjwa wawili wamelala vitandani kwenye chumba cha hospitali. Mmoja anaonekana katika hali ya uangalizi maalum. Kuna vifaa vya tripo na mashuka meupe. Watu wamesimama karibu wakitoa msaada au kusubiri taarifa. Mazingira yanaonyesha hali ya dharura na uangalizi wa karibu.

Maandhari ya darasani yenye wanafunzi waliovalia sare za blue ,zenye mikono ya waridi, wakifuatilia somo la hesabu linaloandikwa ubaoni. Mwalimu anasimama mbele, huku mwanafunzi mwingine akiwa pembeni ya ubao akishiriki labda akiandika majibu.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na taa ya kichwani akishiriki mazungumzo na mtu mwingine mezani. Vifaa vya huduma kama kalamu na makaratasi vipo mezani. Huku watu wengine waliovaa mavazi ya kitibabu wakionekana nyuma.

Wahudumu watatu wa afya wameshika masanduku mekundu wakionekana tayari kusambaza bidhaa muhimu. Huenda ni za kimatibabu. Wamesimama katika eneo la majani, wakionyesha hatua za kiteknologia na ubanifu katika huduma za afya haswa kwa maeneo ya mbali.

Watu watatu wamesimama ndani ya chumba kilichojaa boksi, zilizoandikwa kifaru, huku mmoja akiwa amevalia koti jeupe, akieleza jambo kwa wenzake. Mmoja wao amevaa barakoa, wakionekana kujihusisha na shughuli za usambashaji au mafunzo.

Mtu amesimama uwanjani akiwa ameinua mikono juu akizungukwa na kundi kubwa la nzige walioko angani. Mandhari ya kijani ya mimea iliyo nyuma inaongeza uzito wa tukio hilo. Hali hii inaonesha changamoto kubwa ya kilimo na mazingira inayoletwa na mashambulizi ya nzige.

Jengo la mjini, linaonekana likibomolewa kwa kutumia mashine ya kuchimba, huku maafisa wa usalama wakisimamia kwa ukaribu. Jengo limeporomoka kwa kiasi, ishara kuwa ni hatua ya ubomoji, ya kati au ya mwisho. Uwepo wa maafisa waliovaa sare, unaashiria umuhimu wa usalama na utaratibu katika shughuli hizi.

Duka la kienyeji limejaa chupa za plastiki zenye kimiminika vya rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu za mbao zilizotengenezwa kwa ustadi za mkono vifaa vya nyumbani kama vile mikopa vikabu na kamba vinaning'inia juu ikionyesha maisha ya ubunifu ya biashara ndogondogo katika jamii.

Chanjo ya homa ya manjano ikiwa sehemu ya vifaa vya tiba huwekwa sindano, ampuli na chupa ya dawa. unaonyesha maandalizi ya huduma ya kinga dhidi ya ugonjwa hatari wa virusi. Haswa katika maeneo ya tropiki kama Afrika mashariki

Hii picha inaonyesha adhari za mafuriko katika eneo la makazi. Maji yamejaa adi kufikia kiwango cha nyumba na mashua ndogo inaonekana mbele. Mandhari hii inasisitiza changamoto ya hali ya hewa kali na umuhimu wa mipango ya dharura na msaada wa kibinadamu.